Madaktari wako katika chumba cha operesheni. Chumba hiki kinaonekana kuwa na vifaa vingi vya matibabu ya hali ya juu. Madaktari wanaonekana wamevaa glovu nyeupe, barakoa za samawati, vifaa vya kichwa na nguo za samawati. Nyuma kunaonekana kuwa na taa ambayo inamulika mgonjwa aliyelazwa mezani. Mgonjwa huyo anaonekana kufanyiwa upasuaji na madaktari.

Mwanaume ameketi huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia vitu vilivyo kwa mguu wake na mkono wa kulia ukiwa umeinua shati ili apewe chanjo. Mwanaume huyo anaonekana amevaa barakoa huku nyuma yake kukiwa na meza nyeupe na mwanamke ambaye amavaa nguo za daktari. Mwanamke anayempea chanjo pia amevaa nguo jeupe la daktari na amevaa barakoa. Hali hii inaonyesha matibabu ya watu wakubwa.

Mwanaume amelazwa kwenye kitanda cha hospitali na anafunikwa na shuka nyeupe. Mbele yake mtaalamu wa afya amejifunga vizuri kwa nguo nyeupe, amevaa galvu nyeupe na amevaa barakoa na miwani. Mbele yake kuna vifaa vingi vya hospitalini na pembeni kuna vitanda vingine ambavyo vinaonekana kuwa na watu. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza ndani ya chumba na chumba hili linaonekana kuwa safi.

Mwanaume amelazwa kitandani huku akiwa amefungwa vifaa kwenye uso na amefunikwa kwa shuka ya samawati. Mbele yake kuna wataalamu wa afya ambao wamejifunga vyema na nguo nyeupe na wamevaa barakoa na miwani. Mbele yao kuna chuma na kuna vitanda vingine vinaonekana vimepangwa mbele huku sakafu ikiwa safi na chumba ina kuta nyeupe.

Daktari amevaa koti jeupe na ameketi kwenye kiti cheusi huku mbele yake kukiwa na kifaa cha hospitali kilichowekelewa juu ya meza jeupe na mbele kuna kijana ambaye ameinama kichwa chake kikiwa kwenye kifaa hicho. Daktari anaangalia kijana kupitia kwa darubini. Sakafu ina vigae vya hudhurungi na ni safi huku chumba ikiwa na kuta nyeupe. Upande wa kushoto kuna droo ya kijivu.

Madaktari wengi wako katika chumba na wanaonekana wakiwa katika shughuli wa upasuaji, madaktari wamevaa nguo za usalama kama vule za kichwa, wamevaa barakoa na wamevaa nguo za samawati. Katikati ya madaktari kuna taa kubwa inayotoa mwangaza ya kutosha na inamulika mgnjwa anayefanya upasuaji. Eneo hili limezungukwa na vifaa vingi vya hospitalini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cheusi akipokea chanjo. Daktari anayedungana sindano amevaa barakoa pamoja na mwanamke. Watu wengine wanaonekana wameketi kwenye ukumbi wa hema na wote wamevaa barako. Sakafu inaonekana kuwa ni ya kabro na inaonekana kuwa wako katika kituo cha afya. hali hii inaashiria matibabu ya watu wakubwa.

Chumba hiki kinaonekana kuwa kimejaa wahudumu wa afya. Kuna madaktari na wahudumu huku wakiwa wamevaa vifaa vya kujichunga kama barakoa na galvu. Mezani, kuna mtu aliyelazwa na anaonekana kufanyiwa upasauji. Juu yake kuna taa kubwa linalotoa mwangaza mwingi ili kuonyesha madaktari wanaoendelea upasuaji vyema. Kunaonekana pia kuwa na vifaa vingi vya hospitalini.

Tunaona watu watatu ambao wameketi mbele ya meza nyeupe. Watu hawa wanaonekana kuwa na barakoa, mwanamke mmoja akionekana kumbeba mtoto mgongoni. Juu ya meza kunaonekana kuwa na vitabu, vibeti na mwanamke mmoja ameshika kalamu akiandika. Hali hii inaashiria kuwa ako katika eneo la matibabu.

Chati iliyoning'inizwa kwenye ukuta wa samawati inaonyesha mambo kuhusu malaria. Chati inaonyesha mwanamke na mtoto ambaye amelala kwenye godoro la rangi ya njano na wanaonekana kuwa wamelala ndani ya neti. Chati hii ni ya kuonyesha kuwa jinsi kujikinga kutokana na ugonjwa wa malaria. Chati inaonekana kuwa na maandishi mengi na chini yana maandishi ya serikali.

Gari jeupe limeegeshwa likiwa na maandishi mekundu ya Ambulance nyuma yake limeshikanishwa na shehena ya lori yenye maandishi ya Mobile Clinic na ni jeupe na mistari ya samawati. Mbele yake kuna eneo kubwa yenye mchanga huku pande wa nyuma kukiwa na miti mingi mirefu ya kijani, anga inaonekana kua na mawingu mengi ya kijivu.

Watu watatu wameshika makasi, wakikata kifungo cha utepe kilicho mbele ya mlango wa lori. Watu wanaonekana wametabasamu na wanaangalia kamera. Mbele yao, kuna lori kubwa jeupe lenye maandishi ya Amref na Astrazeneca. Mbele yao kunaonekana kuwa na watu wengine ambao wamevaa suti wakiangalia hafla hiyo. Kwa upande wa kushoto, kuna askari ambaye amevaa nguo za kijeshi.

Lori kubwa jeupe linapita katikati ya barabara na lina maandishi mengi . Upande wa mwili wake, kuna alama ya msalaba huku likiwa na maandishi ya zero clinic na picha za watu . Upande wa mbele kuna watu wanatembea huku kukiwa na miti mingi ya kijani.

Lori jeupe limeegeshwa katika eneo lenye mchanga mwekundu na nyasi zilizokauka. Lori linaonekana kuwa na maandishi nyuma yake ambayo yameandikwa beyond zero mobile clinic na lina alama ya msalaba. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na watu wengi ambao wamepanga laini kanakwamba wanangoja matibabu. Mbele yao kunaonekana kuwa na miti mingi ya kijani.

Watu wengi wamekusanyika hapa. Kuna watoto wengi upande wa kulia huku mbele kukiwa na wanaume wawili ambao wamevaa makoti ya madaktari. Mbele yao kuna mwanamke ambaye anaonekana akiwa ameshika kifaa huku kando yake kukionekana na watu ambao wameketi kwenye viti vyeupe. Upande wa kushoto tunaona kiti cha magurudumu na juu yake kuna kibao ambacho kimeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Hali hii inaashiria matibabu ambayo yanatembezwa kwote.

Lori kubwa jeupe limeegeshwa katika eneo la nyasi. Lori hilo lina maandishi ya beyond zero mobile clinic na lina alama ya msalaba likiwa na madirisha madogo. Sehemu ya mbele kuna watu ambao wameketi pamoja na dereva. Mbele ya lori kuna mti mrefu wa kijani na kuna mtu ambaye ameshikilia meza na amevaa shati jeupe. Mbele kuna vichaka vya kijani na kuna milima huku anga ikiwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Tunawaona watu ambao wameketi kw kikundi. Wote wanaonekana kuvaa nguo za rangi tofauti lakini kunaonekana kuwa na watu ambao wamevaa nguo za rangi ya samawati kwa wingi. Mbele yao kunaonekana kuwa na jengo la rangi ya njano. jengo hili linaonekana kuwa na madirisha na mlango za rangi ya samawati. Hali hii inaashiria matibabu ya mtaani.

Mwanaume ameketi na amefungua mdomo wake wazi. Huku meno yake yakionekana kuwa meupe. Na ulimi umerudishwa nyuma. Mikono ambayo imevaa glavu ya samawati imeshikilia mdomo wake wa juu. Huku mkono mwingine ukishikilia kifaa cha daktari wa meno, kinachoelekezwa ndani ya mdomo wake. Kifaa hicho ni cha rangi ya kijivu inayong'aa na ni cha chuma. Hali inaashiria matibabu ya meno.

Mtu anaonekana akitabasamu huku mdomo wake ukiwa wazi. Meno inaonekana kuwa ni safi nyeupe huku ufizi ukiwa nyekundu. Mtu huyu anaonekana kuwa hana meno kadhaa na anasugua meno kutumia kijiti. Hali hii inaashiria usafi na utunzaji wa meno.

Mtu amelala kwenye kitanda cha hospitali huku mdomo wake ukiwa wazi. Daktari aliye kando yake ana vifaa vya kutengeneza meno na ana vifaa ndani ya mdomo na ana glavu za samawati akiwa amejifunga kitambaa kichwani na amevaa barakoa, huku kando yake kukiwa na daktari mwingine ambaye amejifunga kichwa na amevaa glavu za samawati. Chumba kinaonekana kuwa na feni na mashine mengine ya hospitali.

Mwanaume mwenye asili ya uzunguni amefungua mdomo wake wa juu na wa chini, huku akionekana kupiga mswaki. Mswaki ni mweupe na wa samawati huku meno yake yakionekana kuwa meupe na masafi, hali hii inaashiria usafi na afya ya meno.

Mikono imevaa glavu za samawati zimeshikilia mdomo wa juu na chini wa mtu aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mdomo huyo wa mtu umefunguka huku meno yakionekana ikiwa yameshikana na ina nafasi katikati. Mtu huyo ana ndevu nyingi na amevaa kitambaa cha samawati kwenye shingo yake. Nyuma yake, kuna kiti cha magurudumu na sakafu ina vigae vya udhurungi huku kukiwa na droo za samawati.

Mikono imevaa glavu za waridi na imeshikilia vyombo vya daktari wa meno. Mkono wa kushoto umeshikilia chombo chenye mti mrefu na kuna kioo mbele cha kuangalia ndani ya mdomo huku mkono wa kulia ukiwa umeshikilia kifaa cha kuchambua vitu kwa meno. Mandhari nyuma ni ya samawati.

Mtu amefungua mdomo wake wazi, meno inaonekana kuwa safi ya nyeupe, huku kukiwa na kifaa kinachoelekea mdomoni, kimeshikwa na mkono ya mtu aliyevaa glazu za waridi. Mtu huyo amevaa miwani huku chini akiwa na nguo ya kijani kibichi. Chini kuna maandishi tofauti kama jubilee, NHIF, cival servants, my KenyaRe, Hali hii inaashiria usafi na utunzi wa meno.

Madakatari wa meno wanaonekana wakichunguza mgonjwa aliyelala juu ya kitanda. Madaktari wanaonekana kuwa na vifaa vya usalama kama glavu, barakoa na vifaa vya kujifunga kichwa. Mgonjwa anaonekana kuwa mdomo wake uko wazi na daktari ana taa inayomulika ndani ya mdomo huku akiangalia meno. Kando yao kunaonekana kuwa na feni ya kupuliza upepo. Hali hii inaashiria matibabu ya meno.

Chumba hili ni la daktari wa meno. Kuna vifaa tofautitofauti kama kifaa cha kuangalia meno huku kukiwa na kiti cha waonjwa kulallia kiasamawati na kando yake kuna vifaa vingine vya kazi wa daktari wa meno. Kando kuna kiti chingine na kuna vifaa vingine tofautitofauti. Mbele kuna dirisha kubwa lenye pazia za samawati huku kukiwa na meza na kabati za rangi ya hudhurungi.

Mwanamke anaonekana ametabasamu huku akiwa amefunga macho yake. Jua linaonekana kung'aa kwa uso wake huku mdomo wake wa juu na chini ukiwa wazi na meno yake yanaonekana kuwa ni meupe na ni safi. Hali hii inaashiria usafi na afya njema ya meno.

Mtu ameshika mswaki kwa mkono wake wa kulia huku mkono wa kushoto akiwa ameshika dawa ya meno, dawa ya meno ni ya rangi nyeupe huku mswaki ukiwa na rangi tofauti kama samawati na nyeupe. Mkono wa kushoto unaonekana ukimimina dawa ya meno kwenye mswaki, hali hii inaashiria usafi wa meno na utunzaji wa meno.

Msichana amelazwa kwenye kiti cha daktari wa meno, huku akiwa amewekelewa kitambaa juu yake. Mdomo wake uko wazi, na daktari ambaye amevaa glavu za samawati, anaonekana akielekeza kifaa ndani ya mdomo wake. Madaktari wamevaa barakoa, nguo za hospitalini na wamejifunga vitambaa kichwa. Na kuna vifaa vya kujikinga usoni. Hali hii inaashiria matibabu ya meno.

Mdomo wa mtu umefunguliwa huku meno yake yakionekana wazi. Meno ya nyuma yanaonekana kuwa machafu na ya rangi ya hudhurungi huku ya mbele mawili ni meupe, na meno moja inaonekana imevunjika. Ufizi wake ni wa zambarau, hali ikiashiria usafi na umuhimu wa kuzingatia afya ya meno.

Mdomo wa mtu ambaye amevaa fulana ya samawati imefunguliwa huku mikono ambayo imevaa glovu nyeupe ikiwa imeshikilia mdomo ya upande wa kando, meno ya mtu ni nyeupe huku meno ngine ikiwa imeoza ikionekana ni nyeusi, mdomo huu wa rangi nyekundu na hali inaashiria matibabu ya meno.

Mdomo wa mtu anayetabasamu uko wazi na meno yake ni meupe. Upande wa kushoto kuna mkono ambao umevaa glavu za samawati na umeshikilia kifaa cha daktari cha kuangalia mdomo na unaonekana ukielekeza kifaa ndani ya mdomo wa mtu huyu. Hali hii inaashiria afya na utunzi wa meno.

Kidole cha mtu kinaashiria kwenye skrini ya kompyuta. Skrini ya kompyuta inaonyesha fuzu la kichwa likiashiria sanasana kwa meno vitu hivi vinafanywa kuwezekana kwa njia kama vile za x-ray . Hali hii inaonyesha matibabu ya meno na mtu huyo anaonyesha meno ikiashiria labda meno ambalo lina shida.

Mikono inaonekana imevaa glavu za zamawati. Mtu huyo anaonekana amevaa kabuti nyeupe na ameshikilia vifaa vya daktari wa meno. Mkono wa kushoto umeshikilia kifaa chenye kioo mbele cha kuangalia meno, huku mkono wa kulia ukishikilia kifaa ambacho hutumika kukagua vitu ndani ya meno. Hali hii inaashiria usafi na matibabu ya meno.

Watu wengi wamesimama katika eneo moja ikiwemo wanaume na wanawake. Watu wamevaa manguo ya kuakisi mwanga ya kijani na nyekundu huku wengine wakiwa na kofia za usalama nyeupe. Wengine wako nyuma na hawana mavazi ya usalama. Eneo hili lina mchanga chini na nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani huku wakionekana kuwa katika eneo lenye mjengo.

Watu wawili wamesimama wakiona nguo nyekundu za kuakisi mwanga na buti za rangi tofauti. Nguo hizo zina alama ya msalaba ukiashiria kuwa ni watu wa msalaba mwekundu wamekuja kusaidia. Mbele yao kuna polisi na mbele kabisa kuna mtu amesimama, mbele ya majengo yaliyoshika moto na yanatoa moshi mwingi. Moto unaonekana kuwa mkubwa na mwekundu. Hali hiyo inaashiria mwitikio wa dharura na majanga.

Watu wawili wanaonekana katikati ya maji yenye rangi hudhurungi. Eneo hili linaonekana limepatikana na mafuriko. Watu hawa wanaonekana wana nguo za msalaba mwekundu, hukumoja akionekana kuwa na kofia ya usalama. Mbele yao, kunaonekana kuwa na majengo yenye paa ya mabati, huku upande wa kulia ukionekana kuwa na ukuta wenye rangi za njano na maandishi mengi.

Mtu amesimama katika shamba lenye nyasi ambazo zimekauka na ameshikilia mti mwenye majani mengi ya kijani akionekana akijaribu kuzima moto ulio mbele yake. Moto umetandaa na unatoa moshi mwingi mweupe. Hali hii inaashiria mwiitikio wa dharura na majanga.

Malori makubwa meupe yameegeshwa katikati ya barabara. Barabara inaonekana kuwa ya kabro na ni safi. Upande wa kulia, kuna vyuma vya rangi nyeusi na njano. Malori haya yanaonekana kuwa na maandishi ya UPS delivering humanitarian relief . Hali linaonyesha usaidizi kwa watu wasiojiweza.

Watu wawili wako ndani katika eneo lenye maji mengi ya hudhurungi na eneo ambalo limeathirika na mafuriko. Watu wamevaa koti za usalama za rangi ya njano za kuakisi mwanga. Eneo limezungukwa na majengo ya mabati na yanaonekana yameharibiwa kwa mvua. Juu yao kuna nyanza umeme zinapita.

Wanaume wawili wanaonekana wakifungua mapazia ya samawati ili kuonyesha bango lililopigwa ukutani. Wote wanaonekana kuwa wamevaa barakoa, kuonyesha kuwa hali ni ya wakati wa ugonjwa. Mmoja anaonekana kuwa na miwani, huku mwingine akionekana kushika kipaza sauti na suti ya samawati. Hali hii inaonyesha kuwa wanafungua kituo cha afya ama kituo cha usaidizi.

Watu wengi wamesimama katika eneo lenye maji mengi ya hudhurungi na machafu. Eneo hili linaonekana limeathirika na mafuriko huku maji yakionekana kuwafikia watu mahali pa juu. Mbele kuna majengo mengi ambayo yanaonekana yamejaa maji. Hali hii inaashiria mwitikio wa dharura na majanga.

Watu wenye mavasi ya turungi na mistari ya njano wa akisi mwanga wanakimbia huku moja akiwa amebeba pomba la maji, kichwani amevaa kofia za usalama huku nyuma ukiwa na mwengine akiwa amevaa vivyo hivyo. Eneo lina nyasi na miti mingi huku nyuma ukiwa na majego. Hali hii inaasheria matukio ya dharura na machanga.

Wanawake watatu wanatembea wakiwa wamevaa nguo za rangi ya chungwa ya kuakisi mwangana wote wamevaa buti. Mbele yao kuna watu wengine pia wakitembea wakienda upande moja huku upande wa kushoto kuna majengo mawili yenye paa ya mabati ya samawati na eneo linaonekana limejaa takataka upande wa chini. Mbele yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi na mbele kabisa kuna jengo lingine kubwa.

Wazimamoto wanakimbia huku wakiwa wamebeba machela mikononi. Wamevaa kofia za usalama za rangi ya njano, nguo za samawati za kuakisi mwanga. Nyuma yao kuna watu wengine wengi. Upande wa kulia kuna watu wamesimama kwa mstari na kuna lori jekundu. Eneo hili linaonekana kuwa limezungukwa na majengo mengi huku anga ikionekana kuwa ya samawati na mawingu mengi meupe yaliyotanda.

Mtu anaonekana ameshika mti katikati ya maji mengi machafu ya hudhurungi .Nyuma yake kuna watu wengi wamesimama huku wengine wamesimama wakionekana kutafuta vitu. Eneo limekabwa na mafuriko. Kando yake kuna miti mingi ikiashiria majumba yamebomolewa. Hali inaonyesha muitikio wa dharura na majanga.

Watu wanaonekana kuwa ni askari ama jeshi. Wako wengi juu ya mapikipiki mengi zilizopangwa kwa mstari. Wote wamevaa kofia za usalama, wamevaa barakoa, wamevaa nguo za samawati na buti za hudhurungi. Huku mmoja akiendesha pikipiki na mwingine ameshika bunduki. Eneo linaonekana kuwa ni uwanja wa nyasi na mbele kabisa limezungukwa na miti mingi mirefu.

Kundi la watu wengi limesimama likiwa na wanawake na watoto wote wakiangalia mbele kwenye watu wanatembea ndani ya maji machafu hudhurungi. Watu hao ni watatu huku mmoja amevaa mavazi mekundu ya kuakisi mwanga ikiwa na alama ya msalaba na imeandikwa disaster response team . Eneo la watu wamesimama limejaa nyasi. Hali hii inaashiria majibu ya dharura na majanga.

Gari kubwa jeupe limeegeshwa katikati ya barabara na linaonekana kuwa na bendera jeupe lenye mchoro mwekundu katikati. Gari lina mchoro wa msalaba upande wa kando na juu ya gari kuna chuma za kubebea mzigo zenye matairi na shepe. Mbele ya gari kuna jengo lenye rangi ya njano iliyopauka na kunaonekana kuwa na mti. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe yaliyotanda.

Mtu mwenye mavazi ya rangi nyeusi yanaonekana kuzama chini ya maji. Anaonekana kuwa na kifaa cha kupumua huku akionekana kufungwa na kamba nyuma yake. Nyuma yake kunaonekana kuwa na samaki wengi wa rangi tofauti kama zambarau na njano. Chini kunaonekana kuwa na mimea na mawe ndani ya maji. Huku mwangaza ukionekana kuingia ndani ya maji.

Shamba lenye mchanga mweusi, imepandwa mimea Kwa njia ya mistari. Mimea ni michanga huku yakiwa ya kijani kibichi inayonga'aa kutokana na kuchomwa kwa miale ya jua. Mbele yake kunaonekana kuwa na mimea mingine na miti mirefu na mimea inaonekana kuwa yenye afya njema.

Mkono wenye nywele za mwilini, umeshikilia karatasi laini ambayo ni jeupe, na katikati, lina kitu cha mviringo, cha hudhurugi. Sakafu inaonekana kuwa ni ya mbao, na ni ya hudhurugi, ikionekana kuwa safi. Eneo hili linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Wanaume wengi wana vifaa vya kazi kama vile sheve, jembe na vifagio, na wote wamevaa barakoa. Wako katika hali ya kusafisha mazingira. Mbele yao, kuna majengo mengi ya mabati ya rangi ya kijani na kuna watu wengi ambao wanatembea. Nyuma ya majengo ya mabati kuna majengo ya maghorofa. Hali hii inaashiria usafi wa mazingira.

Mnyama aina ya paa amelala chini ardhini. Nyuma yake kuna mawe mengi na kuna miti mingi mirefu yenye matawi mengi. Eneo linaonekana kuwa msituni. Anga linaonekana kuwa ya samawati safi na jua limeng'aa.

Gari aina ya ambulensi limeegeshwa nje ya hospitali. Gari la samawati na nyeupe na mataa ya nyuma yaliyowashwa ni mekundu. Mbele yake jengo linaonekana kuwa limewasha mataa na lina mwangaza mwingi. Upande wa mbele kuna eneo ambalo limepandwa nyasi na lina uzio wa waya huku likiwa na mawe ya nyeupe na nyeusi. Kando ya mawe hili kuna njia ya watu kupita.

Nyumba kubwa ambayo limejengwa kutokana na mawe linang'aa kuchomwa na miale ya jua. Nyumba lina paa ya mabati ya samawati huku mbele yake kukiwa na mabati mengine. Jumba lina madirisha makubwa na milango na mbele yake kunaonekana kuwa kumeundwa kwa saruji. Mbele yake kuna eneo la nyasi na kuna barabara huku wa nyuma ukiwa na gari limeegeshwa na jumba jingine.

Duka la kuuza dawa limezungukwa na rafu nyingi nyeupe. Rafu hizi zimepangwa dawa tofauti kama vile dawa zilizo kwenye boxi, dawa zilizo kwenye chupa na zilizo kwenye makaratasi. Mbele yake, kuna kaunta ambayo pia imepangwa madawa zingine nyingi na kuna kocha ya samawati. Sakafu ina vigae vya krimu na ni safi huku dari ikionekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Chumba hiki kina mpangilio mwema. Kuna meza ambayo juu yake kuna vitu kama beseni na kuna daftari. Mbele ya meza kuna kiti cheusi na kuna dirisha kubwa ambayo inaingiza mwangaza ndani ya chumba. Upande wa kushoto kuna kiti cheupe na kuna kiti kingine kyeusi. Kuta za chumba zinaonekana kuwa na chati zilizoning'inizwa na kuta ni za njano iliyokauka. Sakafu ina vigae vyeupe na ni safi.

Watu wengi wako katika hospitali. Kwenye lango, kuna mwanamke ambaye anatoka, huku mwingine akiwa amesimama kwenye eneo la mapokezi. Upande wa kushoto kuna mwanamke ameketi kwenye kiti cheupe mbele yake kukiwa na meza na daktari wakitembea huku wakiwa wamevaa barakoa. Mbele kabisa kuna kundi la watu wameketi. Dari ni nyeupe na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha. Huku sakafu ikiwa na vigae vya cream .

Vifaa vya hospitalini vimewekwa juu ya meza ya kijani ambayo ineonekana imekatika katikati na jua limeng'aa. Upande wa kushoto kuna sehemu ya samawati na bendeji iko juu ikiwa na makasi ya kijivu inayong'aa. Bendeji inaonekana imetoka kukatwa.

Mtoto mchanga, amelazwa ndani ya kikuza cha kioo. Kikuza kina godoro nyeupe, na mtoto huyo anaonekana amefungwa mabomba mengi kwenye mwili wake, huku mkono wake mmoja umefungwa bendeji. Mbele yake kuna mwanamke ambaye anaonekana amevaa nguo za rangi tofauti. Huku sakafu ikiwa ya vigae vyeupe na michoro, inaonekana kuwa safi. Hali inaashiria matibabu ya watoto.

Juu ya meza ya mbao ya hudhurungi kuna kompyuta kubwa ya rangi ya kijivu ikiwa na kibodi na ikiwa na vifaa tofauti, tofauti. Kunaonekana kuwa na vitu vingine kama daftari, kipanya, karatasi na vifaa viwili vyeupe vikionekana kuwa ni vya hospitali juu ya meza hiyo. Sakafu ya chumba ni ya terrazzo , na kuta ni nyeupe, huku mbele ya kompyuta kukiwa na dirisha iliyofungwa.

Chumba hiki kina vifaa vingi vya hospitalini. Na upande wa kushoto kuna mtu ambaye anaonekana kuwa muuguzi. Amejifunga kitambaa kichwani na anaangalia kifaa hiki. Upande wa mbele, kuna bomba la kuoshea mikono. Na kuna dirisha kubwa ya samawati, ambayo inaingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba. Sakafu ina vigae vya cream na jumba inaonekana kuwa safi.

Gari la wagonjwa jeupe na lenye mistari ya rangi ya kijani limeegeshwa kwenye eneo la cabro . Gari hili limefunguliwa mlango wa nyuma na lina tairi upande wa nyuma. Upande wa kulia, kuna mwanamke ambaye amekalia benchi na mbele kabisa kwenye lango kuna watu wamesimama. Upande wa kushoto mbele tuonaona mimea ya rangi ya kijanni na kuna uzio wa chuma na mbele kabisa kuna mti mrefu. Anga ni ya samawati na mawingu meupe machache.

Kifaa cha hospitali kinachoonekana ni cha kupima uzito ni cheupe na kimewekelewa juu ya meza ya mbao wa hudhurungi. Kando yake kuna makaratasi. Huku juu ya dirisha kuna cheti iliyowekwa vizuri madirisha lenyewe linaonekana kuwa kubwa linaloingiza mwangaza mwingi ndani wa chumba.

Vifaa vya matibabu ya hali ya juu vimo katika chumba. Chumba ina sakafu ya terrazzo huku ukuta zikiwa za njano iliyopauka. Kwenye ukuta kuna maboksi ya krimu, lenye ishara za stima. Ukutani pia tunaona kitu kama feni ya kuingiza hewa safi ndani ya chumba. Dari inaonekana kuwa nyeupe na chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Kifaa kikubwa cha hospitali kimewekwa juu ya meza nyeupe huku mbele yake kukiwa na kiti. Mbele ya kifaa hicho, kuna mtu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mbele kabisa kukiwa na kiti kingine cheusi. Kuta za chumba ni nyeupe huku kukiwa na dirisha lenye pazia za samawati. Sakafu ina vigae vya hudhurungi na ni safi.

Vifaa vya maabara vinaonekana vimepangwa juu ya meza. Tunaona darubini, mbele yake kukiwa na kifaa kikubwa cha krimu na mlango wa samawati. Mbele ya kifaa hicho tunaona vijitibu vya maabara, huku upande wa kulia tunaona soketi huku upande wa kushoto tukiona dirisha ambalo linaingiza mwangaza ndani ya maabara. Kuta ni za njano.

Meza nyeupe zina kompyuta juu yake, huku upande wa kushoto vikiwa na vifaa vya hospitali na kando kabisa kuna kifaa chingine na kuna kibodi chini ya meza kuna kabati nyeupe na kuna kiti cha magurudumu. Juu ya kompyuta hizo kuna rafuu za kuta ambazo zimefungwa na ni nyeupe na kuta inaoonekana kuwa meupe, sakafu ni ya saruji na ni safi.

Kitanda cha wagonjwa cha chuma, na kina godoro nyeusi ,kikiwa kimefunikwa na kitambaa cheusi kilicho raruka raruka. Mbele yake kuna eneo lenye vigae vyeupe na lina vitu vingi vilivyopawa juu, huku kuta zikiwa za samawati, na upande wa kushoto kunaonekana kuwa na kifaa chingine cha samawati. Sakafu wa tarazo na ni safi.

KIfaa cha hospitali chenye magurudumu kiko juu ya sakafu yenye vigae vya rangi nyeupe. Kifaa hiki kinaonekana kuwa na maandishi kama vile Safaricom na juu kuna kitambaa cha samawati huku skrini yake ikionyesha vitu vya rangi tofauti. Kuta nyuma yake ni ya waridi na njano iliyokauka na mbele ya kifaa unaonekana kuna mtu ambaye amesima. Hali inaashiria kuwa ni vitu vya hospitali.

Kiti cha magurudumu kinaonekana ni jipya huku kukiwa na makaratasi pande nyingi. Sehemu ya kukaalia kando inaonekana kuwa na sehemu za samawati huku sehemu ya kukanyaga ikiwa chuma za kijivu na kitu cheusi hapo cha kushikilia miguu. Sakafu iliyosimamia ni ya vigae vya krimu na ni safi na nyuma yake kuna kuta nyeupe.

Mwanamke ambaya anaonekana kuwa muuguzi wa afya na amevaa mavazi ya hospitali kama vile nguo za samawati za muuguzi, glavu ya samawati na barakoa, ameinama huku mikono akiwa ameelekeza kwenye kichwa. Anaonekana kuwa mwenye mafikra mengi hali inayoashiria afya ya akili. Nyuma yake, kuta ni nyeupe na sakafu inaonekana kuwa ya saruji.

Boxi la dawa na chupa ziko juu ya mezani, boxi ni la rangi tofauti kama vile samawati, nyekundu na nyeupe. Huku chupa kando yake ikiwa ndani ya kiji karatasi na rangi ya samawati na nyeupe na maandishi mengi. Boxi inaonekana kuwa ni la dawa, lina maandishi ya paracetamol infusion IP ikiwa na maandishi mengine tofauti ya maelekezo.

Boksi la dawa limesimamishwa na lina maandishi menginkama health aid, vitamin b5, 690mg na maandishi mengine ya maelezo ya madawa yaliyo ndani na jinsi ya kutumia. Boksi ni la samawati na nyeupe na mandhari nyuma ni nyeupe kuonyesha mwonekano wa boksi hiyo.

Boksi la dawa lime simama huku likiwa na rangi za waridi, ina mistari ya kijivu na upande wa chini ni nyeupe. Boksi lina maandishi tofauti kama jina la dawa calpol suspension huku chini yakiwa na maelekezo yakutumia dawa na watu wanaofaa kuitumia. Nyuma yake mandhari ni nyeupe ili boksi la dawa linaonekana vizuri.

Mtu ameketi huku ameinua shati yake juu ya mabega. Kuna mikono imemshika ambayo imevaa glavu za samawati huku mkono wa kushoto ikiwa imeshika sindano inayoelekezwa kwa mkono wa mtu huyu. Mtu mwenye sindano amevaa nguo jeupe na anaonekana kuwa daktari. Nyuma yao kuta ni nyeupe na kunaoenekana kuwa kivuli cheusi. Hali inaashiria matibabu.

Mwanamke ambaye amevaa vazi nyekundu na barakoa, ameshika mtoto ambaye anapokea matibabu kutoka kwa daktari ambaye amevaa glavu za samawati na shati jeupe. Daktari pia anaonekana kuwa na barakoa na anaelekeza kitu kwenye mdomo wa mtoto. Hali inaonyesha matibabu, inaonyesha hospitalini.

Mwanamke ameketi huku akiwa ameshikilia mtoto mchanga kwenye mikono yake. Mbele yao kuna mkono wa mtu ambao umeshikilia mtoto na mkono wake mwingine umeshikilia kifaa kinachokaa sindano, kuashiria kuwa huyu ni daktari. Upande wa kulia kuna kitanda cha wagonjwa cheusi, na sakafu ina vigae vya krimu na ni safi.

Watoto wanne wameketi chini mbele yao kukiwa na meza jeupe. Kila mtoto ameshika rangi ya kuchora na anaonekana akichora kwenye karatasi yake huku mmoja akiwa ameinua mkono juu. Mbele yao, kuna mwanamke ambaye amevaa samawati na anaonekana kuwa mwalimu na anaangalia kazi ya watoto hao. Kuta za chumba zina michoro michoro na ni samawati na njano iliyokauka ikiashiria wapo darasani la watoto.

Wasichana watatu wameketi kwa pamoja juu ya kitanda kilicho na godoro na limetandikwa blanketi. Kila msichana anaonekana ameshika mtoto mchanga kwa mkono wake. Wasichana hao wanaonekana wamevaa sare za shule, za rangi nyeupe na marinda yakiwa na rangi tofauti tofauti. Mbele yao, kuna kitanda kingine chenye godoro la samawati, na blanketi na mashuka juu yake.

Chupa ya dawa ambayo ni ya glasi imening'inizwa juu ikiwa na kifuniko cha chuma ambacho ni cha kijivu na sehemu nyeusi katikati. Chupa hiyo ina maji ya samawati ndani inayoonekana kuwa ni dawa na sindano imeingia ndani ikivuta maji hayo ndani yake. Sindano inaonekana ikiendelea kuvuta huku mandhari ya nyuma ni ya samawati na imeng'aa.

Wanawake wenye watoto wameketi ardhini pande moja huku mwingine akiwa kando yao na kikombe. Mwanamke mwenye vaazi nyekundu amesimama akiwaongelesha. Upande wa kushoto kuna vichaka vya rangi ya kijani na kuna nyumba yakiwa na sakafu ya saruji ya nyekundu. Mabati ya nyumba hii imeshikiliwa kwa nguzo za mbao. Nyumba hii imezunguka eneo lote na inaonekana kuwa ni hospitali ya watoto.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitalini. Huku akawa amevalishwa nguo nyeupe, amelalia blanketi ya waridi. Mkono wake wa kushoto umefungwa bendeji huku mikono ya mtu mkubwa inaonekana ikishika mkono huo. Eneo lina vitanda vingine vingi vya watoto huku sakafu ikionekana kuwa na vigae vyeupe na visafi hali inaashiria matibabu ya watoto.

Mtoto mchanga amelazwa hospitalini kwenye kitanda kikubwa. Ametandikiwa shuka ya rangi tofauti kama kijani na mistari mingi. Mbele yake kuna mto wa samawati huku kitanda kikiwa na shuka nyeupe na nyuma yake kuna mtoto mwingine amekalia kitanda na kuna mikono ya mtu mkubwa ambayo imeshika mtoto huyo. Mbele kuna meza ambayo ina vitu juu yake. Hali inaashiria matibabu ya watoto wachanga.

Mwanamke amevaa vazi la kithamaduni la afrika ameketi kwenye kiti ya samawati akiwa ameshikilia mtoto mkononi mwake. Mbele yake na mwanamke mwingine ambaye amevaa vazi la daktari amejifunga kitambaa kichwani huku anadunga mtoto sidano kando yao kuna mtu ambaye amesimama mkono ukiwa umeshikilia kiti kilicho kalia na mwanamke, hali hii inaonyesha matibabu ya watoto.

Mtu anafungulia bomba la maji kwenye tenki ya kuosha mikono. Mbele yake kuna mtu mwengine amesimama na nguo za kijani na amevaa barakoa katika eneo ambalo limeundwa na hema. Mbele yao kabisa kuna eneo lingine la kuosha mikono na kunaonekana kuwa na watu kwa mbali na eneo linaonekana kuwa na miti na nguzo refu zinazopitisha nyaya za stima.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari, na amevaa mavazi ya wauguzi. Ameshika sindano kwa mkono wake wa kulia, huku mkono wa kushoto ukiwa umeshika chupa za dawa. Na sindano imedungwa ndani inaonekana ikivuta dawa. Mwanamke huyu amevaa barakoa, huku nyuma yake kunaonekana kuwa na mabango. Na anaonekana yuko hospitalini.

Mwanamke ambaye amevaa Nguo za njano na samawati anaonekana ameshika mkono wa mtoto mdogo na anamweka alama kwa kalamu alioshika kwa mkono wake wa kushoto. Mtoto amevaa Sweta nyeupe na ameshikiliwa kwa mkono na mtu mwingine labda mzazj wake. Hali hiyo inaashiria matibabu ya watoto wachanga.

Wanawake wawili wamesimama ndani ya chumba na wamevaa barakoa. Mwanamke aliye upande wa kushoto ameshika watoto wawili mkononi mwake na ni wachanga. Mwanamke mwingine anaonekana akiwafunika watoto kwa leso huku akionekana kuwa ni muhudumu wa afya. Chumba ina kuta za njano iliyokauka. Kuna neti juu na kuna mapazia na nguo zimeanikwa.

Meza refu ya mbao ina mtungi wa samawati juu yake huku kando ya kushoto kukiwa na sabuni. Chini yake kuna beseni nyeupe na kuna maandishi handwashing station huku chini kukiwa na ndoo ya kijani na kando yake kukiwa na ndoo nyeupe ambayo imeandikwa trash . Mbele yake kuna nyasi ya kijani, kuna maua na vichaka vya kijani kibichi. Hali hii inaashiria usafi wa umma.

Mashine maalum inayotumika kwenye mazoezi ya nguvu, hasaa kwa ajili ya kuboresha misuli ya kifua. Ina kiti na sehemu za kushikilia mikono ambazo zinaskumwa mbele, kwa kutumia nguvu za mikono na kifua. Hutumiwa sana kwenye mazoezi ya ukumbi wa mazoezi, kwa watu wanaojenga mwili ama wanaotaka kuongeza nguvu za mwili. Mashine imetengenezwa kwa chuma imara na ina sehemu maalum za kuweka uzito.

Mkono wa mtu wa kulia umefungwa bendeji nyingi nyeupe. Mkono huu unaonekana kuwa umeumia vibaya na mkono umefungwa. Mkono umelalia kitanda chenye shuka ya samawati. Hali hii inaashiria kuwa ni hospitali na mtu mwenye maumivu.

Mtu ameketi chini kwenye nyasi na anashika mguu wake wa kushoto kwa mikono yote miwili akiashiria kuwa imeumia eneo hilo. Amevaa kiatu cha njano na kiatu upanda wa chini kinaonekana kuwa ni cheupe na kinaonekana kuwa ni safi. Eneo hili la nyasi fupi ambalo linaonekana zimekatwa vizuri najua limeng'aa katika eneo hili.

Viatu vya mtoto vimewekelewa juu ya ubao wa kuteleza ambao ni mweupe. Nyuma yake kuna buti nyeusi na rangi ya kijani upande wa ndani huku upande wa mbele kukiwa na miwani, glavu na kofia ya usalama. Sakafu inaonekana kuwa ni ya mbao na ni safi ya udhurungi na eneo linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Mmea unaonekana una majani ya kijani yenye upakasi na maua iliyo kauka yenye rangi ya udhurungi umeota kando ya ukuta wa udongo unaonekana kuwa pori au dawa ya kienyeji. Mazingira yanayo izunguka ni ya kawaida inaonyesha kuwa mmea huo haujalimwa kwa masharti ya kilimo mabali umeota kwa asili.

Miti mingi na vichaka inaonekana kuwa na matawi mengi na majani mengi ya rangi ya kijani kibichi. Majani yanang'aa kutokana na kuchomwa na miale ya jua. Anga inaonekana kuwa ya samawati na safi huku ikionekana kuchomoza jua.

Mti mrefu, wenye majani na matawi ya kijani kibichi, una matunda mengi yanayoonekana kuwa ni papai. Mbele yake kuna uzio wa maua, huku upande wa kulia kukiwa na migomba mingi imepangwa kwa mstari. Nyuma ya uzio, kuna mti mrefu ambao una matawi mengi, na jua linaonekana limeng'a anga likiwa samawati safi.

Miti mirefu, mirefu ya hudhurungi inaonekana kuwa na matawi mengi na majani ya rangi ya kijani kibichi. Matawi ya miti hii inaonekana kung'aa kutokana na kuchomwa na miale ya jua. Anga inaonekana kuwa ya samawati safi na jua linaonekana kuwaka.

Shamba linaloonekana lina nyasi nyingi na refu za kijani kibichi. Huku mbele kukiwa na mmea unaoonekana kuwa ni dawa za asili. Upande wa kushoto, kuna mimea inayoonekana kuwa mahindi. Na katikati kuna mti mrefu. Huku shamba ikiwa imezungukwa na uzio wa mbao. Mbele ya uzio, kuna lami, huku mbele ya lami kukiwa na miti mingi mirefu na vichaka. Na anga ni ya samawati safi.

Mti mwenye matawi mengi ya kijani kibichi unaonekana kung'aa kutokana kwa kuchomwa na miale ya jua. Mbele yake kunaonekana kuwa na miti mingi huku chini yake kunaonekana kuwa na nyasi na mimea mingi. Jua inaonekana kung'aa huku anga ikionekana kuwa ya samawati angavu.